Katika chumba hiki kunaonekana binti mmoja ambaye ameketi kwenye kochi. Binti huyu yuko kwenye harakati ya masomo akitumia kipakatalishi. Anaonekana akiufinya ule kipakatalishi kwa kutumia mikono yake miwili.

Binti huyu anaonekana akiwa kwenye harakati ya masomo, anasoma akitumia kipakatalishi ambayo ameiweka kwenye meza yake pamoja na vitabu na pia ana glasi ya maji. Binti huyu anaonekana akiwa anatabasamu.

Kuna kipakatalishi pamoja na bilauri ambazo zimewekwa hapa. Kwenye kisitiri cha kipakatalishi hiki kimenakiliwa ya kwamba kuna masomo ambayo inaendelezwa kwa kudhibitiwa au kutawaliwa na kompyuta kuu.

Mwanaume huyu ambaye ameketi chini, anaonekana yuko kwenye harakati ya masomo akiwa amebeba kalamu na anafungua kitabu, masomo yake ikiwa inaongozwa na vipakatalishi ambavyo vimeunganishwa ama vinadhibitiwa na kompyuta kuu. Kwenye maskio yake pia amevaa vipokea sauti.

Kwenye dawati hili kuna kipatakalishi ambacho kimefunguliwa kikiwa kinatumika kwenye masomo. Kando yake kuna mikusanyiko wa vitabu vya viada ambavyo ni vya mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri na vinatumika kwenye masomo.

Kuna tangazo ambalo limetolewa kwa kutumia kisitiri, na kwenye kisitiri hiki, kunaonekana maandiko inayosema shule inayotawaliwa na kompyuta kuu, na kando ya maandiko haya kunaonekana mkono mmoja ukiwa umeshikilia simu na pia kuna kitabu.

Katika chumba hiki kuna mwanaume pamoja na mwanamke wakiwa wameketi na wako kwenye harakati ya majadiliano au masomo wakiwa wanatumia kipakatalishi pamoja na vitabu na kalamu. Mwanamke yuko kwenye harakati ya kufinya kipakatalishi na mwanaume yuko kwenye simu akiwa ameiwekelea kwenye maskio yake.

Wawili hawa, mmoja akiwa ni mwanamke, na mwingine akiwa mwanaume, wanasoma wakitumia vipakatilishi, mwanamke, anaonekana, akiushikilia kipakatilishi kwa mkono mmoja, mwanaume, akiwa anausoma, mwanaume pia akiwa ameubeba, vipokea sauti kwenye shingo, na akiwa amevaa miwani pia.

Binti huyu ambaye ameketi, yuko kwenye harakati ya masomo akiwa anatumia kipakatalishi yake ambayo iko kwenye dawati lake. Juu ya dawati lake pia kuna simu pamoja na kalamu. Binti huyu anaonekana akiwa ana ubonyeza kibodi.

Katika chumba hiki kuna mwanamume mmoja ambaye yuko kwenye harakati ya majadiliano au masomo akiwa anatumia kipakatalishi ambayo amewekelea kwa meza yake. Mwanamume huyu pia amewekelea vipokea sauti kwenye masikio yake.

Bibi huyu ambaye anaonekana akiwa kwa ofisi, ama kwa chumba chake anasoma. Bibi huyu anasoma akitumia kipakatalishi na akiwa ameketi. Kando yake kuna kitabu na kalamu ambayo anatumia kuandikia. Nyuma yake kunaonekana picha ambazo zimetundikwa kwa ukuta.

Kijana huyu ambaye ameketi akitabasamu, na akiwa amevalia vipokeya sauti kwenye masikio yake, anaonekana yuko kwenye hali ya masomo. Anasoma akitumia kipakatalishi, ambayo amewekelea kwenye dawati lake. Kwenye mkono wake wa kulia, anaonekana amebeba kalamu, ambayo anatumia kuandika.

Kwenye dawati hili kuna mtu ambaye yuko kwenye harakati ya kusoma. Anasoma akitumia kipakatalishi ambacho amaekiwekelea na yuko kwenye harakati ya kuifinya. Kando ya kipakatalishi hiki kuna vitabu pamoja na kalamu na pia amewekelea simu kando.

Binti huyu akiwa ameketi, anaonekana akisoma. Binti huyu anasoma akitumia kipakatalishi na pia kitabu. Binti huyu anaonekana akiwa na furaha na pia anatabasamu. Amevalia vipokea sauti kwenye masikio yake akitumia kusoma.

Binti huyu ambaye ameketi akiwa amevalia vipokea sauti kwenye masikio yake yuko kwenye harakati ya masomo akiwa anatabasamu. Binti huyu anasoma akitumia kipakatalishi ambayo amewekelea kwenye dawati lake, kando ya kipakatalishi hiki kunaonekana pia kuna kalamu.

Chumbani humu, mwanaume huyu ambaye ameketi, huku kwenye harakati ya uwasilishaji, akiwa anatumia kipakatalishi, ambacho amekiwekelea kwenye dawati lake. Pia anatumia simu, ambaye ameishikilia kwa kutumia kinara. Akiwa amebeba kitabu pamoja na kalamu.

Kikundi hiki cha watu wanne, wawili wakiwa ni wanawake na wawili wakiwa ni wanaume, wako kwenye harakati ya masomo au majadiliano wakitumia kipakatalishi. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kalamu akiwa anaandika.

Katika chumba hiki kunaonekana watu ambao wako kwenye harakati ya masomo. Watu hawa wanasoma wakitumia vipakatalishi. Kwa ukaribu unaonekana mwanaume mmoja ambaye ako kwenye harakati ya masomo akiwa anatumia kitabu na kalamu kuandikia. Kwa maskio yake pia akiwa ameweka vipokea sauti.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akisoma. Mtu huyu ameubeba simu yake kwa mkono wa kushoto, ikiwa mkono wake wa kulia anautumia kubonyeza nayo kipakatalishi ambayo iko mbele yake. Mtu huyu anaonekana nikama ameunganisha simu yake na kipakatalishi ili imruhusu akaisome zaidi.

Mvulana huyu ambaye ameketi akiwa amevalia vipokea sauti kwenye masikio yake, yuko kwenye harakati ya masomo. Anasoma akitumia kipakatalishi ambacho amekiwekelea kwenye dawati lake. Juu ya dawati lake pia kuna kitabu na kalamu akiwa anaandika.

Kijani huyu mdogo akiwa ameketi yuko kwenye harakati ya masomo. Anasoma akitumia kipakatilishi ambacho amekiwekelea kwenye dawati lake. Juu ya dawati lake pia kuna vitabu ambavyo vimefunguliwa pamkoja na kalamu. Kando ya kipakatalishi yake, kuna taa ambayo anatumia kwa masomo yake.

Binti huyu pamoja na kijana, wakiwa wameketi kwenye kochi wako kwenye harakati ya kusoma au kajadiliana wakiwa wanatumia kipakatalishi ambacho binti huyu amekiwekelea kwenye mapaja yake wakiwa wamewekelea vipokea sauti kwenye masikio yao.

Katika chuma hiki, binti huyu ambaye ameketi, yuko kwenye harakati ya masomo. Anasoma akitumia kipakatalishi, ambacho amekiwekelea kwenye dawati lake. Pia, ana kitabu pamoja na kalamu akiwa anaandika. Binti huyu anaonekana akiwa anatabasamu.

Kikundi cha watu zaidi ya watatu wanaonekana wameketi chini, wakiwa wamelizingira dawati hili. Dawati hili likiwa lina vitabu, kalamu na vipakatalishi kwajili ya majadiliano haya.

Katika chumba hiki kuna mwanamke na mwanaume ambao wako kwenye harakati ya masomo, wakiwa wanatumia tarakilishi ambayo imewekwa kwenye dawati lao. Mwanaume pia ambaye amevaa miwani amebeba kalamu na pia ana kitabu ambacho amekiwekelea kwenye dawati hili.

Mtoto huyu msichana yuko kwenye harakati ya masomo, anasoma akitumia kipakatalishi ambayo amewekelea kwenye dawati lake akiwa ameketi ameushikilia kalamu kwa kutumia mkono wake wa kulia akiwa ana andika.

Binti huyu, ambaye ameketi, anaonekana, yuko kwenye harakati ya masomo. Masomo yake, ikiwa linathibitiwa, au linatawaliwa, na kompyuta kuu. Binti huyu, ambaye amebeba kalamu akiwa anaandika, anatumia kipakatalishi yake ili kusoma.

Kikundi hiki cha watu wanne, wawili wakiwa ni wanawake na wawili wakiwa ni wanaume. Wako kwenye harakati ya masomo, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia vipakatalishi ambavyo wamewekelea juu ya dawati lao, juu ya dawati lao pia kuna vitabu pamoja na maji ya kunywa.

Bibi huyu ambaye ameketi, anaonekana akiwa anasoma. Ameushikilia karatasi kwa mikono miwili na pia kalamu pia ameshikilia. Mbele yake kunaonekana kipakatalishi ambaye pia anaitumia kuisoma.

Kunaonekana wanafunzi ambao wamevalia sare ya rangi ya samawati wakiwa wamesimama wakitabasamu. Wanafunzi hawa wako kwenye harakati ya masomo. Mmoja wao au mwalimu wao akiwa ameketi chini akiwaelekeza akitumia kipakatalishi.

Katika chumba hiki, kunaonekana watu ambao wako kwenye harakati ya masomo. Kwa ukaribu, kunaonekana wanaume watatu ambao wameketi na kwenye debati lao wamewekelea vipakatalishi ambavyo wanatumia kwa masomo. Wawili wakiwa wamevalia vipokea sauti kwenye masikio yao.

Binti huyu ambaye ameketi yuko kwenye harakati ya uwasilishaji wa masomo akiwa anatumia kipakatalishi ambacho amekiwekelea juu ya dawati lake. Pia anatumia kamera ambayo ameishikilia kwa kutumia kinara. Juu ya dawati lake pia kuna kitabu pamoja na kalamu, akiwa ameinua mikono.

Binti huyu ambaye ameketi kwenye kochi akiwa amevalia hijabu yuko kwenye harakati ya masomo. Anasoma akitumia kipakatakilishi ambayo ameiwekelea kwenye meza yake. Juu ya meza yake pia kuna vitabu ambavyo vimewekwa.

Binti huyu, ambaye ameketi kwenye kochi akiwa amevalia hijabu ya rangi ya nyeusi, anaonekana akisoma akitumia kipakatalishi ambayo ameiweka kwenye paja lake. Ukuta wa hiki chumba pia kumepakwa rangi ya nyeupe.

Katika chumba hiki, bibi huyu akiwa amevaa miwani na kutabasamu, anasoma akitumia kipakatakalishi akiwa anaandika kwa kitabu, kikotopia kikiwa kando yake.

Watu hawa wanaonekana wakiwa kwa hali ya masomo. Mmoja wao akiwa amefungua kipakatakilishi yake na anausoma, na mwingine akiwa amebeba kitabu ambacho amekifungua akikisoma.

Katika chumba hiki kuna wanawake wawili na mwanamume mmoja ambao wanaonekana wakiwa na furaha. Wanajadiliana wakitumia kipakatalishi na mmoja wao akiwa amebeba kalamu na kitabu cha kuandikia.

Binti huyu anaonekana akisoma, na anasoma akitumia kipakatalishi. Kando yake ya kushoto amewekelea kitabu na kalamu, na kando yake ya kulia amewekelea miwani. Anaonekana anatabasamu.

Hili ni darasa, na kwenye darasa hili, kunaonekana wanafunzi, ambao wako kwenye harakati ya masomo, masomo haya, ikiwa yanaoongozwa na, mwelekezi mmoja ambaye ni binti, na amesimama, kwenye madawati zao kunaonekana, tarakilishi ambazo wanatumia kusoma, wanafunzi hawa pia wamevaa sare ya aina ya rangi ya nyekundu na nyeusi, wakiwa wanasoma.

Katika uwanja huu kunaonekana wanafunzi ambao wako kwenye harakati ya michezo. Wanafunzi hawa wanacheza mpira wa kandanda wakiwa wamevalia sare ya rangi ya nyeusi, nyekundu na kibichi.

Katika chumba hiki cha bweni kuna vitanda viwili ambavyo ni vya zidaha .Vitanda hivi vikiwa vimeundwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma. Vikiwa vimewekwa magodoro .Vimetandikwa vizuri kwa kutumia kitambaa ya rangi ya nyeupe.

Wanafunzi hawa ambao wameketi wakiwa kwenye kikundi wako kwenye harakati ya masomo na wakiwa kwa maktaba. Kando yao kuna rafu ambayo imetumika kuweka vitabu vya aina mbalimbali ambavyo ni vya kusoma hapa maktabani.

Hili ni darasa na darasa hili linaonekana haliko kwenye hali nzuri, ndani ya darasa hili kunaonekana madawati na viti ambavyo hutumiwa na wanafunzi. Ukuta ambao umepakwa rangi ya manjano, kunaonekana kumetundikwa saa na pia kuna ubao ambao una rangi nyeusi.

Hiki ni chumba, na katika chumba hiki kunaonekana vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vitambaa vya rangi ya kibichi. Juu ya vitanda hivi kunaonekana neti ambazo zimetundikwa, na kwa ukuta pia kunaonekana kuna picha ambazo zimewekwa.

Katika chumba hiki cha bweni, kunaonekana vitanda ambavyo ni vya sitaa, na vimeundwa kwa kutumia vyuma, vikiwa vimepakwa rangi ya samawati. Kunaonekana pia watoto ambao wanaonekana wakiwa wamelala kwenye vitanda hivi.

Katika kiwanja hiki kunaonekana watu sita ambao wako kwenye mazoezi. Wanakimbia mmoja akiwa ameteguka na ameushikilia nyasi. Kando yao kunaonekana majengo ambayo ni madarasa ya kusomea.

Katika chumba hiki kuna kitanda ambacho kimeundwa kwa kutumia mbao. Kitanda hiki ikiwa imepakwa rangi ya hudhurungi. Na kina godoro ambacho kimetandikwa vizuri kwa kutumia kitambaa ya rangi ya nyeupe.

Katika chumba hiki cha ukufunzi, kuna viti pamoja na madawati yaliyopangwa vizuri. Vitu hivi vikiwa vya rangi nyeusi, nyekundu pamoja na kijani kibichi. Kwenye ukuta kuna madirisha ambayo ni makubwa yakiwa yamewekwa vitambaa vya rangi ya nyekundu pamoja na nyeupe.

Hii ni uwanja, na katika uwanja hii, kunaonekana wachezaji wawili wa kandanda, ambao wanacheza, wakiwa wamevalia, sare, mbele yao, kukiwa na mpira, ya rangi ya nyeupe, nyuma yao pia, kuna watazamaji, ambao wanawashabikia.

Chumba hiki ni cha bweni ikiwa imepakwa rangi nyeupe kwenye ukuta. Lina dirisha ambalo limeundwa kwa kutumia vyuma na pia lina vioo. Kuna kitanda ambayo imetandikwa vizuri ikiwa ina kitambaa ya rangi ya nyeupe. Kuna jokofu pia.

Chumba hiki cha shule limepakwa rangi ya nyeupe kwenye ukuta. Ukuta wake pia ukiwa na dirisha ambalo ni kubwa na lina vitambaa vikiwa vimefungwa. Ndani ya chumba hiki kuna viti ambavyo vimepakwa rangi ya nyeusi pia na madawati.

Katika sehemu hii ya ukumbi wa mihadhara kuna wanafunzi ambao wamevaa sare maalum ya shule yao zikiwa ni za rangi ya aina mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti ambavyo vina rangi ya nyekundu. Wanafunzi hawa wamebeba vitabu na wanaandika wakiwa wako kwenye majadiliano.

Ndani ya darasa hili kuna vifaa kama madawati, meza, vibuyu pamoja na kabati. Kwa ukuta pia kumewekwa ubao ambao ni wa rangi ya nyeusi. Kando ya ubao hii kuna mabango ambayo yamewekwa ambazo zinatumika kwa masomo.

Hili ni bowa la kuogelea na kunaonekana kuna mashindano ya kuogelea ambayo inaendelea, watu wazima kwa wadogo wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi wakitazama. Kwa umbali pia kunaonekana hema ambayo imewekwa.

Hili ni basi la shule na basi hili linaonekana ni mpya na limepakwa rangi ya manjano na ya nyeusi. Kwenye basi hili pia, kunaonekana kumenakiliwa jina la shule ambalo linamiliki hili gari. Gari hili hutumiwa na wanafunzi wa shule na pia walimu.

Katika kiwanja hiki kuna wanafunzi ambao wanacheza mpira wa magongo wakiwa wamevalia sare maalum ya mchezo huu. Kando ya kiwanja hiki kuna watu ambao wamesimama, wengine wakiwa wameketi, wakiwa wanatazama mchezo huu.

Darasa hili lenye ukuta ya rangi ya nyeupe na samawati, lina viti na madawati ambavyo vimeundwa kwa kutumia mbao na vyuma. Kwa ukuta pia, kumewekwa ubao pamoja na ramani ambazo zinatumika kwa masomo.

Hii, ni sehemu ya maamkuli, na katika sehemu hii, kunaonekana viti, ambavyo, vimeunganishwa, na meza, viti hivi, hukaliwa, wakiwa wanakula, kwenye ukuta, kunaonekana kumepakwa rangi, ya samawati, na nyeupe.

Katika chumba hiki kunaonekana vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri sana kila kitanda kina godoro na vimefunikwa na kitambaa cha rangi cheupe.

Katika chumba hiki cha bweni kuna vitanda viwili vikiwa vina magodoro na vimetandikwa kutumia vitambaa vya rangi ya nyeupe. Dirisha lake likiwa pia limefunguliwa. Kuna pia neti za kuzuia mbu zikiwa zimefungwa.

Katika chumba hiki cha bweni kunaonekana vitanda ambavyo vimeundwa kwa kutumia vyuma. Vitanda hivi ni vya sitaha, na vina magodoro, vikiwa vimetandikwa vizuri na vimepangwa kwa laini.

Hii ni bweni ya shule na katika lango la hili bweni limenakiliwa ya kwamba bweni hii ni ya wanawake pekee. Majengo yake yakiwa ni ya ghorofa na imepakwa rangi ya samawati na ni mpya.

Katika chumba hiki cha bweni chenye ukuta cha rangi ya nyeupe, kunaonekana vitanda viwili. Vitanda hivi vikiwa vimetandikwa kwa kutumia vitambaa ya rangi ya kibichi. Kwa upande mwingine pia kunaonekana viti viwili na dawati au meza.

Katika sehemu ya maktaba hii kuna kikundi cha mkusanyiko wa vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri na vikawekwa kwa dawati. Vitabu hivi vinaonekana ni vya riwaya na ni vya kusoma. Vikiwa vina jalada aina rangi, nyekundu na nyingenezo.

Hii ni ukumbi wa mihadhara ikiwa ni kubwa. Ndani yake kuna viti ambayo vimepangwa kwa laini vikiwa vina rangi ya samawati pamoja na nyeusi, sakafu yake ikiwa imepakwa rangi ya nyeusi. Ukumbi hii pia ina madirisha ambayo ni mengi.

Katika chumba hiki cha bweni, kuna vitanda ambavyo ni vya sitaha na vina magodoro. Magodoro ya chini yameandikwa vizuri kwa kutumia kitamba. Chumba hiki pia kina dirisha moja, ambalo pia lina kitambaa.

Katika chumba hiki kunaonekana godoro ambayo imelalishwa chini, godoro hii imewekwa kwa minajili ya kulalia, ikiwa imetandikwa ama imefunikwa na kitambaa, yenye rangi ya samawati, na nyeusi, kwa ukuta pia kunaonekana kitambaa ambayo imetundikwa, ukuta ikiwa imepakwa rangi ya nyeupe.

Katika darasa hili, kuna wanafunzi ambao wako kwenye harakati ya masomo. Wanafunzi hawa wakiwa wameketi wanasoma wakitumia tarakilishi au kompyuta. Miongoni mwao pia kuna muelekezi wao ambaye amesimamae katikati yao.

Chumbani humu, ambacho ni cha bweni, kunaonekana kitanda maalum ambacho ni cha sitaha. Kitanda hiki kina godoro mbili, na zimetandikwa kwa blanketi. Kando ya kitanda hiki, kunaonekana meza na kiti ambazo hutumika kusomea.

Katika sehemu ya maabara hii, kuna wanafunzi ambao wako kwenye harakati ya masomo wakiwa wanafanya mazoezi. Wanafunzi hawa ambao wamevaa aproni ya rangi ya nyeupe wamesimama na wengine wao wakiwa wameketi.

Katika chumba hiki cha bweni, kuna vitanda ambavyo ni vya sitaha vikiwa vimepangwa kwenye laini. Kila kitanda kikiwa kina godoro na kimetandikwa kitambaa ya rangi ya samawati pamoja na nyeupe. Kijana mmoja ambaye ni mwanafunzi akiwa amevalia sare ameketi kwenye kitanda kimoja.

Katika chumba cha bweni hiki, kuna vitanda vitatu ambavyo ni vya staha vikiwa vina magodoro na vimetandikwa kwa kutumia vitambaa ya rangi ya nyeupe pamoja na rangi ya kijivu. Dirisha lake likiwa limefunguliwa na pia kuna kiti ambacho kimewekwa katikati.

Hii ni sehemu ya mahabara, na katika sehemu hii, kuna wanafunzi wanne. Wanafunzi hao wakiwa wamevalia koti la mahabara la rangi nyeupe. Wanaonekana wamevaa kitamvua na kipakatalishi mbele yao wakiwa wanasoma kwa pamoja.

Hiki ni kiwanja na katika kiwanja hiki kunaonekana wachezaji wa kandanda wafikao sita. Wachezaji hao wawili kati yao wamevalia sare za rangi nyeupe na wawili wengine wamevalia sare za rangi nyeusi. Wawili wengine pia wamevalia rangi ya manjano, mmoja wao akiwa ni mlinda lango.

Hii ni maktaba na katika sehemu hii ya maktaba kuna kikundi cha mikusanyiko ya vitabu mbalimbali zilizopangwa kwa rafu. Kunaonekana watu watatu ambao wanasoma hivi vitabu. Mmoja wao akiwa amevaa barakoa akiandika.

Hii ni maktaba. Na katika hii sehemu, kuna kikundi cha mikusanyiko ya vitabu mbalimbali, zilizopangwa kwa rafu. Bibi huyu, anaonekana amesimama, akiwa anasoma kitabu, kimoja.

Hii ni sehemu ya bweni. Na katika chumba hiki cha bweni kunaonekana vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Vitanda hivi vina magodoro ya rangi ya samawati na kitanda kimoja kinaonekana kina staha mbili.

Katika chumba hiki wanafunzi ambao wamevaa sare za shule wanaonekana wanasoma. Wanasoma wakitumia tarakilishi na dawati. Mwalimu wao akiwa anawaelekeza vilivyo.

Hii ni shule ya upili na shule hii ni ya mchanganyiko ya wanafunzi wasichana na wanaume. Wanafunzi hawa wakiwa wamevaa sare wameketi kwenye dawati lao wakiwa kwenye harakati ya masomo. Wanafunzi wengine pia wakiwa wamesimama kando.

Kunaonekana watu wawili, mmoja akiwa ni binti na mwingine akiwa ni mvulana, mvulana huyu ambaye anaonekana ana mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wakiwa wanatabasamu, kijana huyo akiwa ameshikilia kalamu kwa mkono wa kulia, na amefungua kitabu, anaonekana wako kwenye harakati ya majadiliano, au masomo.

Kunaonekana binti ambaye ameketi chini pamoja na mtoto. Wawili hawa wako kwenye harakati ya masomo au mawasiliano. Wawili hawa wanawasiliana wakitumia ishara wakiwa wanatabasamu.

Watu wawili ,mmoja akiwa ni binti na mwingine akiwa ni kijana. Wanaonekana wako kwenye harakati ya masomo. Kijana akiwa anaelekezwa na huyu binti. Kijana huyu ambaye anaonekana ana maitaji maalum ya kutoweza kusikia vizuri au ni kiziwi kiasi anaonekana akiwa amevalia kitu masikioni ili asikie analoambiwa na muelekezi wake.

Kikundi hiki cha watu wanne, watatu wakiwa ni wanawake na mmoja akiwa ni mwanaume, wako kwenye harakati ya masomo au majadiliano. Miongoni mwao kuna msichana au mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa na ulemavu kwa miguu.

Kuna mtoto mmoja, ambaye ameketi kwa kiti. Mtoto huyu anasoma. Mtoto huyu ambaye anaonekana akisoma akitumia ishara, anaonyeshwa kitabu ambayo iko na rangi ya manjano, na mkufunzi wake. Pia kwenye dawati lake kunaonekana vitabu ambavyo, ni vya aina mbalimbali.

Mtu huyu ambaye ameketi akiwa anatabasamu yuko kwenye harakati ya masoma akiwa anatumia ishara kwenye mawasiliano yake. Anasoma akitumia kipatakalishi ambacho kiko juu ya dawati lake. Na pia kuna vitabu pamoja na kalamu juu ya dawati hili.

Katika chumba hiki, kuna mtoto au mwanafunzi ambaye ameketi akiwaamewekelea kitabu juu ya dawati lake. Kijana huyu kwenye harakati ya masomo na anaulemavu ya macho, akiwa anasoma akitumia breili.

Katika chumba hiki kuna wanafunzi wawili ambao wameketi wakiwa wamevalia sare maalum za shule, na wako kwenye harakati ya masomo. Wanafunzi hawa wakiwa wamevalia vipokea sauti kwenye maskio yao, wakiwa Wana shida ya maskio. Mwelekezi wao akiwa amesimama na amemkaribia mmoja wao, akiwa anatumia ishara kumwelezea au kumsomesha.

Watu hawa wawili, mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine akiwa na mwanaume wameketi wakiwa wamevalia nguo ya rangi ya nyeupe. Wawili hao wako kwenye harakati ya mwasiliano .Wanawasiliana wakitumia ishara kwa mkono.

Katika darasa hili kuna watoto ambao wako kwenye harakati ya masomo wakiwa wanaandika. Kwa ukaribu, kuna mtoto mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ana ulemavu kwa miguu na haweze kutembea.

Kunaonekana watu wawili ambao wako kwenye harakati ya mawasiliano. Watu hao wakiwa wameketi kwenye kochi, mmoja akiwa ni msichana mdogo, na mwingine akiwa ni bidii. Wawili hawa wanawasiliana wakitumia ishara.

Kijana huyu mdogo ana ulemavu wa miguu na hawezi kutembea wala kusimama vizuri akiwa yuko kwenye matibabu. Amesimamishwa kwa kutumia kiti ambacho ni cha magurudumu akiwa ameshikilia kwa mikono.

Kwenye chumba hiki kunaonekana kijana mmoja ambaye yuko kwenye harakati ya masomo. Kijana huyu anaonekana ana mahitaji maalum akiwa amekosa mikono. Anatumia miguu yake ili kubonyeza kile kipanya ndiyo aweze akasoma kwenye tarakilishi ambayo iko kwa meza.

Watoto hawa wana ulemavu kwa miguu na hawana uwezo wa kutembea ,wote wakiwa wamekalia kwenye viti vya magurudumu, wako kwenye harakati ya michezo. Kwa ukaribu, kuna kijana ambaye ana furaha akiwa anatabasamu.

Katika chumba hiki kuna kikundi cha watu watano, wawili wakiwa ni wanawake na watatu wakiwa ni wanaume ,wakiwa kwenye harakati ya kupika wiikata viungo. Mmoja wa wanaume hawa akiwa na ulemavu wa miguu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Kunaonekana watu wawili. Mmoja akiwa ni mwanaume na mwingine akiwa na msichana mdogo wakiwa wamevaa miwani. Msichana huyu ambaye anaonekana ni kipofu, anatumia breli kwa masomo. Akiwa anaelekezwa na mwanume huyu.

Katika ukanda wa chumba hiki, kunaonekana watu watatu. Mmoja akiwa amesimama nyuma ya mlango, akiwachungulia walio mbele yake. Mmoja akiwa amesimama na mwingine ameketi katika kiti cha gurudumu. Mmoja ambaye amesimama anayeonekana ni kama anamsukuma, mwenye ameketi katika kiti cha gurudumu ili aeze kusonga mbele, kwa minajili aeze akatembea.